Risisti ya malipo ya anakara kutoka NTSA. NI stakabadhi rasmi inayoonyesha Kuwa malipo kwa huduma flani ya NTSA, yamefanyika kikamilifu. Hii risiti hutolewa baada ya mtumiaji kulipa huduma kama vile usajili wa gari.

Vibanda za mboga kijijini huenda huwa na mboga za aina mbalimbali kama sukuma wiki au spinach ili kuwezesha wateja waweze kuchagua mboga wanazotaka kununua na huwa zinauzwa kwa bei rahisi sana kuliko kuenda kwa soko.

Bima ya piki piki ni mataba kati ya mmiliki wa piki piki na kampuni ya bima, unaolenga kumpa ulinzi kifedha endapo kutatokea ajali, wizi au uharibifu unaohusiana na piki piki.

Soko la wazi ni sehemu ya biashara ya moja kwa moja kati ya wauzaji na wanunuzi, ambapo bidhaa kama matunda huwekwa hadharani kwa wateja kuchagua na kununua, kama vile machungwa, ndizi, embe, mananasi.

Bima ya nyumba ya mkataba kati yako na kampuni ya bima, ambao hulinda mali yako dhidi ya hasara au uharibufu unaoweza kutokana na moto, mwizi au uhalifu, maafa ya asili.

Uuzaji wa samaki wa kukaangwa ni biashara maarufu katika maeneno mengi hasa karibu na masoko na mitaa ya mjini. Samaki waliokaangwa huandaliwa kwa kusafishwa vizuri, kupakwa chumvi au viungo kisha kukaangwa kwenye mafuta ya moto hadi wawe wa rangi ya dhahabu na kuiwavutia.

Safaricom app katika simu na huduma zake ni programu ya simu inayotolewa na simu za safaricom ili kuwasaidia wateja wake kufikia huduma mbalimbali kwa rahisi, kuangalia salio la airtime .

Soko la wazi ni mahali ambapo watu huja kununua na kuuza bidhaa mbalimbali kama vile mboga, nguo, matunda na bidhaa nyingi za kila siku. Wauzaji hupanga bidhaa zao kwenye vibanda na wateja huzunguka kuchagua bidhaa wanazohitaji kwa bei nafuu.

Duka la jumla, lenye huduma za M-Pesa, ni biashara maarufu sana nchini Kenya, hasa katika maeneo ya vijijini au mjini. Linatoa bidhaa za kila siku, pamoja na huduma za kifedha kupitia M-Pesa.

Duka la dawa ni sehemu muhimu katika jamii ambapo wananchi hupata dawa wanazo hitaji kwa matibabu ya magonjwa mbali mbali. Mbali na kuuza dawa baadhi ya maduka ya dawa pia hutoa huduma ya mpesa ambapo wateja wanaweza kufanya malipo ya dawa kwa njia ya simu.

Soko wazi la nguo, ni mahali ambapo wauzaji huweka mabanda au vibanda vya muda na kuuza nguo za aina mbalimbali, mpya na za mitumba . Wateja hupata nafasi ya kuchagua, kubadilishana bei na kununua kwa bei nafuu kulingana na kipato chao.

Duka la M-Pesa ni mahali ambapo watu huenda kufanya huduma za kifedha kwa njia ya simu. Katika duka hili mteja anaweza kuweka pesa kwenye akaunti yake ya M-Pesa, kutoa pesa kutoka kwa akaunti yake, kutuma au kupokea pesa kutoka kwa watu wengine.

Kopokopo ni suluhisho la kijiditali, linalowezeshs wafanyabiashara inchini Kenya, kupokea malipo kwa urahisi kupitia simu hasa kutumia m-pesa, kama buy goods . Ni jukwaa bora kwa wafanya biashara wadogo na wakati wanaotaka kurahisisha uendeshaji wa biashara zao.

Biashara ya mitumba ni moja ya shughuli maarufu sana katika miji la vijiji vingi nchini Kenya na Africa mashariki kwa jumla. Wateja hupata bidhaa bora kwa bei ya chini kulinganishwa na upya, biashara hii huwapatia vijana na kina mama ajira ya kujitegemea sana.

Katika soko la wazi, shughuli ni nyingi na watu wamejaa kila pande wakinunua na kuuza bidhaa mbalimbali. Wafanyibiashara hupanga matunda ya aina tofauti tofauti kama vile maembe, nyanya kwenye vikapu vya plastiki na vya asili.

KRA hutoa stakabadhi rasmi kwa mfanyibiashara wa kampuni iliyolipia ada ya leseni ya ushuru wa bidhaa. Yaliomo kwenye risiti huwa kama jina la kampuni au mfanyibiashara, nambari ya KRA pin , tarehe ya malipo, nambari ya risiti mwaka wa leseni.

CIC Family Medisure, ni sululihisho la kiafya linalokupa huduma za matibabu, kwa familia nzima, matibabu ya ugonjwa ya nje na wa ndani, msaada wa dharura na upasuaji, huduma za uzazi na watoto.

Watu wawili wakipeana mikono na kukabidhiana funguo za gari baada ya mauzo kufanikiwa. Ni ishara ya uaminifu na makubaliano ya kibiashara yaliyofikiwa kwa mafanikio. Hii huonyesha ishara ya heshima na shukrani sana.

Pata bima ya bodaboda popote ulipo. Usingonje foleni ndefu wala kusafiri mbali. Ni bei nafuu, usajili wa haraka, inakulinda wewe na mteja. Bima ya tatu au kamili. Unaweza ukapiga namba yetu ya simu.

Noti ya shilingi elfu moja ya Kenya ni mojawapo ya sarufu za juu kabisa katika mfumo wa pesa wa Kenya. Noti hii hutumika katika manunuzi makubwa kama kulipia kodi za nyumba, kununua bidhaa nyingine kwa jumla au kufanya miamala ya biashara.

Unamiliki nyumba au unaishi katika nyumba yenye thamani? Bima ya nyumba ni njia bora ya kulinda mali yako dhidi ya majanga yasiyotegemewa kama vile moto, wizi, mafuriko au uharibifu wa ghafla.

Bima ya maisha ya mipango ya kifedha unaokusaidia kulinda familia yako na wapendwa wako iwapo jambo lisilotarajiwa litatokea kama vile kifo. Kupitia bima ya maisha una hakika kwamba hata baada ya wewe kuondoka familia yako itakuwa na msaada wa kifedha wa kuendelea na maisha.

Pata bima kwa urahisi kutoka popote, usihangaike tena kusafiri hadi ofisini, ukiwa na simu yako unaweza kupata bima ya gari lako, kulinda biashara yako, kuhakikisha familia yako iko salama, kupokea hati ya bima hapo hapo.

Soko la wazi ni sehemu ya biashara ya moja kwa moja kati ya wauzaji na wanunuzi ambapo bidhaa kama matunda huwekwa hadharani kwa wateja kuchagua na kununua kama machungwa, ndizi, embe, mananasi.

KRA e-registration acknowledgement receipt, ni stakabadhi rasmi. Inayotolewa na KRA, baada ya mtu binafsi au kampuni kujisajili mtandaoni kwa ajili ya huduma za kodi kupitia mfumo wa i-tax. Huwa ina jina la aliyejisajili, nambari ya kitambulisho.

Duka la M-Pesa ni mahali ambapo watu wanaweza kutuma na kupokea pesa kwa njia ya simu. Huduma hii hutolewa na kampuni ya Safaricom kupitia mtandao wa simu. Katika duka hili mteja anaweza kufanya mambo mbalimbali kama vile kuweka pesa kwenye akaunti ya M-Pesa.

Duka la mtaani huwa na huduma mbalimbali muhimu kwa wakaazi wa eneo hilo kama M-Pesa ambapo wateja wanaweza kutuma au kupokea pesa, kutoa pesa taslimu na kufanya malipo ya huduma mbalimbali kama vile kununua tokeni au umeme.

Duka la ATM ya maziwa, ni duka kinachouza maziwa safi kwa kutumia mashine ya kisasa. Mashine hiyo hutoa maziwa kwa vipimo mbalimbnali kulingana na kiasi cha pesa mteja alichonacho na ni njia bora ya kuuza maziwa kwa bei nafuu na kwa urahisi kwa wateja.

Aziano Insurance Agency , ni wakala wa bima nchini Kenya, unaotoa huduma za bima kwa bei nafuu hasaa katika sekta ya bima ya afya kwa watu binafsi, familia na makampuni. Gharama nafuu kuanzia kiwango cha chini kabisa.

Duka la jumla lenye huduma ya M-Pesa ni mahali ambapo wateja wanaweza kununua bidhaa mbalimbali kama vile sukari, unga na bidhaa za nyumbani ,wanaweza kufanya miamala ya kifedha kupitia M-Pesa kama kutuma na kupokea pesa ,kutoa pesa, kuweka pesa na kulipia bili.

Noti ya shilingi elfu moja ya Kenya ni moja wapo ya noti zenye thamani ya juu zaidi katika sarafu ya Kenya. Imetengenezwa na benki kuu ya Kenya na hutumika katika shughuli mbalimbali za kibiashara na kifedha.

Katika masoko mengi ya uwazi kote nchini wanawake wamekuwa uti wa mgongo wa biashara ndogo ndogo hasa uuzaji wa mboga mboga matunda, nafaka na vyakula vingine kwa kila siku. Wanawake huchangamka kila alfajiri kuandaa bidhaa zao kwa ajili ya wateja.

Duka la jumla ni duka linalouza bidhaa kwa wingi kwa bei ya chini, hasa kwa wauzaji wengine kama vile wamiliki wa maduka, wauzaji wa rejareja au wanabiashara wa soko badala ya wanunuzi wa kawaida mmoja mmoja.

Trela iliyobeba magari mengine ilionekana ikisafiri kwa uangalifu ikiwa imebeba magari mengine juu yake. Trela hiyo maalum hutumika kusafirisha magari kutoka kiwandani, bandarini au kutoka sehemu moja hadi nyingine kwa ajili ya mauzo au usambazaji.

Soko la wazi la nguo ni mahali penye shughuli nyingi ambapo wauzaji huweka nguo zao kwenye kibanda, meza au hata chini ya vitenge au plastiki ili kuwauzia wateja. Katika masoko haya unaeza kupata aina mbalimbali za nguo kama vile suruali na mashati.

AAR insurance imezidi kusongeza huduma za afya karibu nawe kwa kuhakikisha hupati usumbufu wa foleni hospitalini kupitia mpango wao wa huduma wa afya kwa mlango. Sasa unaweza kupima afya ukiwa nyumbani, kupokea matibabu na ushauri wa daktari bila kutoka nje.

Noti za shilingi elfu moja za Kenya, inapotandazwa kwenye meza au kushikwa mkononi, inaweza kua ni malipo ya biashara, msaada wa kifesha au hakiba. Noti hizi huonekana na picha za Jomo Kenyatta na banki kuu ya Kenya yeto.

MADISON huleta bima ya ajali ya kibinafsi. Mpango unakulinda wewe na familia yako dhidi ya athari za kifedha, kutokanazo na ajali za kighafla, zinazoweza kusababisha majeraha, ulemavu wa kudumu au kifo.

Maisha hayaeleweki lakini usalama wako hupaswa kua hivyo. Maisha yanaweza kubadilika ghafla, lakini kwa kua na MAYFAIR INSURANCE, unajihakikisha usalama wa kifedha, huduma wa haraka na utulivu wa moyo hata jambo yakiwa magumu.

Viatu vya sketi vinavyouzwa kwa jumla ni fursa nzuri kwa wafana biashara, wauzaji wa duka au shule zinazotaka kuinunua kwa wingi kwa bei nafuu. Hua zinapatikana masoko makubwa kama ville Gikombaa, Eastleigh...

ATM ya maziwa ni mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa kwa rejareja kwa njia rahisi, salama na ya bei nafuu, badala ya kununua maziwa kwenye pakiti au chupa tayari, mteja huleta chombo chake na kujaza kiasi anachotaka moja kwa moja kutoka kwa mashine.

Risiti ya good conduct hutolewa kwa mtu aliyelipia huduma ya kupata cheti cha tabia njema kutoka kwa directorate of criminal investigation of Kenya baada ya kufanya malipo kupitia huduma ya E-citizen .

Katika benki ama ofisi ya kubadilisha fedha mara nyingi noti ya shilingi elfu moja huhesabiwa kwa mkono, mtu anayehesabu huchukua kifurushi cha noti hizo na kupitisha moja baada ya nyingine akitumia vidole viwili.

Noti ya shilingi elfu moja ya Kenya, ni moja wapo ya noti za thamani ya juu, inayotumiwa nchini Kenya. Noti hii ina rangi ya kahawia na inatambulika kwa ukubwa wake na muundo maalum wa kiusalama nchini Kenya.

Kibanda kilichojengwa pembezoni mwa barabara, huleta huduma karibu na jamii, na pia ni chanzo cha kipato cha wauzaji wadogo. Wateja wakaribishwa kwa tabasamu sana katika vibanda hizo, wakihamasishwa kununua bidhaa hizo safi, na kwa ajili ya kuburudika na kujipatia lishe bora.

Kieni dairy product ni kampuni ya kubuniwa na wakulima wa maziwa unaopatikana katika kaunti ya Nyeri, inahusisha wakulima wadogo kupitia vyama vya ushirika vilivyo mashambani kwenye lengo la kukusanya maziwa na kuyaogeza thamani Kwa bidhaa zinazozalisha kipato Kwa wanachama wake .

Biashara ya sandals kwa bei ya jumla ni aina ya biashara ambapo viatu vya wazi huuzwa kwa wingi kwa wauzaji wa rejareja au wateja wakubwa kwa bei ya chini kuliko ya rejareja. Hii ni fursa nzuri ya kibiashara hasa katika maeneo ya joto kama vile upande wa Mombasa ambapo sandals hutumika kila siku.

Yadi ya magari ni eneo maalum ambapo magari yanauzwa, yanaonyeshwa au kuhifadhiwa kwa ajili ya biashara. Ni sehemu unayoweza kutembelea kama unatafuta kununua gari jipya au liilotumika. Katika yadi ya magari wateja wana nafasi ya kuyaangalia magari kwa karibu sana.

Katika soko la wazi, watu wengi hukusanyika na kununua au kuuza bidhaa mbalimbali hasa za chakula. Masoko haya hupatikana katika miji na vijiji, yakiwa na safu ya wauzazi waliopanga bidhaa zao kwenye meza , magunia au vikapu.

Duka la jumla lenye huduma za mpesa ni duka ambalo uuza bidhaa mbalimbali za kila siku kama vyakula, sabuni, viberiti, sukari, unga. Wakazi wa mtaa huu huu ununua bidhaa zao za kila siku na pia hutumika au kupokea pesa kupitia mpesa katika duka lao.

Trela kubwa maalum huwa imeundwa kwa ajili ya kubeba magari mengine kama vile magari mpya kutoka kwa viwanda au magari yanayosafirishwa kwa umbali mrefu. Ina sehemu ya chini sana na ngazi mbili au zaidi ambapo magari hupackiwa juu yake.

Imana Third Party Only Car Insurance ni aina ya bima ya gari inayotolewa na Imana Insurance ambayo inalinda dhidi ya uharibifu au majeraha kwa watu wengine iwapo utahusika katika ajali.

MyCare ni bima ya afya inayojali mahitaji yako tunakuongoza hatua kwa hatua kuhakikisha unapata huduma bora za afya bila usumbufu kuanzia usajili hadi unapotuma bima yako tuko nawe kila hatua ya safari.

Sky shine auto pass ni duka la kuuza vipuli vya magari vya aina zote linalotoa huduma bora kwa wateja wa aina zote kutoka kwa wamiliki wa magari binafsi hadi kwa mafundi na wafanyabiashara wa magari.

Biashara ya soksi imekuwa kwa kasi na inanedelea kupata umaarufu katika maeneo mengi hasa kwenye masoko ya wazi na maduka ya jumla na rejareja. Soksi zinapatikana kwa wingi zikiwa za aina tofautitofauti.

Katika soko la wazi, wakulima na wauzaji huleta mazao yao moja kwa moja kutoka shambani ili kuyauza kwa wateja. Mazao kama mahindi, karoti, nyanya na ndizi huonekana yakiwa yamepangwa kwa vikapu, magunia au mezani, tayari kwa wanunuzi.

Biashara ya kubadilisha fedha ni shughuli ambayo watu wa taasisi hununua na kuuza sarafu tofauti kutoka nchi mbalimbali kwa viwango vya kubadilisha vilivyowekwa sokoni au na benki. Mteja akitaka kununua dola kutumia shilingi atalipa kwa kiwango cha kuuza.

Nyanya zilizoiva vizuri, vitunguu safi, dania yenye harufu nzuri na mboga nyinginezo zimepangwa kwa ustadi kwenye kibanda cha soko zikiuzwa kwa bei nafuu kwa wateja wanaonunua mahitaji yao ya kila siku.

Je unajua unaweza kuthibitisha cheti chako cha bima kwa kupiga alama la sta ,tatu ,tano ,mbili ,hashi ni njia rahisi na ya haraka ya kuhakikisha kuwa bima lako liko halali na imesajiliwa vizuri.

Katika baadhi ya mazingira ya mafundisho ya kina na ya ubinafu . Walimu au makocha wa usalama wa barabarani hufundisha kanuni za uendeshaji taa na kutumia magari madogo ya kichekesho. Gari za toy car .

Noti za shilingi elfu moja za Kenya hutumika katika malipo ya bidhaa madukani ,kama chakula , kununua nguo ,mafuta ,vifaa vya nyumbani, unaweza tumika pia kulipia usafiri ,unaweza tumika pia katika huduma kama saluni , daktari, mafundi.

Duka la jumla lenye huduma za M-Pesa ni biashara maarufu sana nchini Kenya hasa katika maeneo ya vijiji na mijini. Linatoa bidhaa za kila siku pamoja na huduma za kifedha kupitia M-Pesa.

PSV taxi inahitaji bima maalum inayokidhi sheria chini ya NTSA ambayo inaigiza kuwa magari ya huduma ya umma. Lazima iwe na bima inayotokana na kampuni iliyo ruhusiwa na insurance regulatory authority .

Katika soko la wazi, wasanii wa kiafrika huweka bidhaa zao za kiasili kwenye meza au mitini wakivutia wateja wa ndani wa kimataifa, au huuza vitu kama ngozi, uzi au shanga zinazowakilisha makabila tofauti.

Katika Kenya kuna maeneo ya wazi ambazo saluni za urembo zinaendeshwa kama biashara ndogondogo za kibanda, wanawake wengi hufungua vibanda vya urembo pembeni mwa barabara hasa katika mtaa masikini kama vile Kayole.

Gari la mgeni au mwenye nyumba aliyewasili au kuondoka kwa muda mchache huweza lipakiwa nje la lango kwa muda mfupi huku mwenye nyumba akigonjewa kufungua mlango wake.

Ukumbi wa kuonyesha magari ni sehemu rasmi na ambapo magari mapya au yaliyotumika kuonyeshwa kwa wateja. Hapo mteja anaweza kutembelea kuona aina mbalimbali za magari, kuuliza maswali na hata kufanya majaribio ya kuendesha kabla ya kununua gari.

Trela husafirisha magari mapya kutoka bandarini au viwandani hadi kwa maduka ya magari au kwa wateja. Hii huakikisha kuwa linasafirishwa kwa usalama hadi mahali linapopokelewa.

Noti mpya za shilingi elfu moja za Kenya huwa safi sana tena huonekana ziking'ara. Huwa zinatumika kama njia rasmi ya malipo nchini Kenya na ni mojawapo ya sarufi za thamani kubwa zinazotumika kila siku.

Maboga ni aina ya mboga au tunda lenye faida nyingi kwa mwili ya binadamu. Huweza kuliwa baada ya kupikwa, kukaangwa, kuchemshwa, na hata kutumika kutengeneza supu, uji au juisi . Maboga huwa na vitamin A kwa wingi ambao ni muhimu kwa macho kuona vizuri.

COVER BORA MEDICAL COVER ni mfano wa bima ya afya unaotolewa na Jubulee Health Insurance nchini Kenya. Umelenga kuwasaidia watu na familia kupata huduma za hospitali bila kulipa gharama kubwa.

Bima ya gari ya binafsi huwa na manufaa mbalimbali kama vile ulinzi dhidi ya hasara, iwapo gari inapata ajali, kuibwa au kuharibika kutokana na majanga kama moto au mafuriko, ulinzi wa kifedha, amani ya moyo, sheria na masharti ya barabara.

Soko la wazi la kuuza viatu huonekana likiwa na shughuli nyingi. Wafanyibiashara hupanga viatu vya aina mbalimbali juu ya meza. Magunia, maboksi chini kwenye mikeka. Huwa kuna viatu vya watoto, wanaume na wanawake ikiwa ni pamoja na viatu vya mchezo.

Soko la wazi ni mahali ambapo bidhaa mbali mbali huuzwa moja kwa moja kwa wanunuzi bila ujenzi rasmi wa maduka. Katika soko hili wauzaji hupanga bidhaa zao juu ya meza, mabati, plastiki au ata chini ya turubai

Duka la jumla ni duka linloauza bidhaa mbali mbali za matumizi ya kila siku. Hapa unaweza kupata vitu tofauti vinavyotumika nyumbani au kazini kama vile vyakula vya kila siku, vinywaji, vifaa vya usafi, vifaa ndogo ndogo vya nyumba.

Katika solo la wazi wakulima na wauzaji huleta tiki maji nyingi zilizovunwa kutoka mashambani, tiki maji huwa huwekwa kwa wingi kwenye magunia, meza , mikokoteni tayari kuuzwa Kwa wateja wanaofurikwa sokoni.

Kinasa au kibao cha mbele cha gari ni sehemu ya mbele ya ndani ya gari iliyo mbele ya dereva inayobeba vifaa muhimu vya kuonyesha taarifa kuhusu Hali ya gari, kasi ya gari kwa kilometer per hour huonyesha kiasi cha mafuta kilichoko kwenye tangi.

Biashara ya mitumba ni shughuli maarufu za ujarasilimali katika maeneo mengi ya mjini na vijijini katika nchi yetu. Inahusisha uuzaji wa manguo. Mitumba huvutia wateja wengi kwa sababu ya bei nafuu na ubora wa bidhaa zinazouzwa huko.

Kanuni ya exchange rate , huonyesha thamani ya sarafu moja, ikilinganishwa na sarafu nyingine, sana sana kiwango ambacho ni fore expiry au benki itanunua sarafu ya kigeni kutoka kwako. Au ukipeleka dola zako kubadilisha, utalipwa kwa kiwango chaa, buying rate .

Watu huweka vibanda katika maeneo wanayoishi ili kuweza kuuza bidhaa kama vile vitunguu, nyanya, waru , ili kusaidia wateja wote wanaoishi hapo karibu kuweza kununua. Wateja hutoka katika maeneo ya karibu kuja kununua bidhaa hizo kwa bei nafuu.

Duka la jumla huenda wakati mwingine wanakosa wateja sana sana wakati wa mchana. Utapata watu wanaouza hapo wanabweka sana wakingoja wateja hadi wanapatwa na usingizi wanaamua kuketi nje wakingoja customers . Wao wateja watakuja baadaye au sio.

Wakati wowote mtu anataka kubadilisha fedha za kigeni yeye huenda katika Forex Bureau, huko Forex Bureau unaweza badilisha shilingi za Kenya kuwa Dolla za Kimarekani Euro Paundi au fedha zingine za kigeni na pia kinyume chake.

Duka la jumla linatoa huduma mbalimbali kwa wateja wa kila siku. Mbali na kuuza bidhaa za kawaida kama sukari, mkate, maziwa, inaweza kutoa huduma kama ya M-Pesa ambapo wateja wanaweza kukuja kutoa au kuweka pesa kwa urahisi.

Risiti ya mapato yaliyokusanywa na mamlaka ya bandari ya Kenya kwa huduma zilizotolewa bandarini. Inashukuru sana watu wa African Cotton Industries kwa kazi mzuri waliofanya na wao na waendelee kufanya na wao kazi ivo kila siku.

Huduma ya Mpesa ni mfumo wa kifedha wa simu, inayoruhusu watumaji kutuma na kupokea pesa kwa urahisi popote walipo kupitia akaunti Mpesa, mtu anaweza kuweka pesa yake kutoa pesa au kununua huduma mbalimbali.

Vibanda inarahisishia watu kazi ya kutoenda sokoni kila mara kwa wakati wowote, utapata viungo zote zenye unahitaji kutumia katika kupika, kwa jikoni lako, ama kitunguu, nyanya, dania, hoho utazipata hapo.

Duka la jumla linatoa huduma mbalimbali kwa wateja wa kila siku wanaoishi karibu. Bidhaa za kawaida huuzwa huko ndani kama sukari, maziwa, mafuta ya kupika, mayai, sabuni utapata ziko huko ndani zikiuzwa.

Iwapo mtu ako na pesa ya kigeni na hiyo pesa anataka kubadilisha kutoka sarafu moja kwenda nyingine, anapaswa kutembelea huduma za kifedha za kimataifa mbalimbali ndio aweze kubadilishiwa pesa yake atumie vyenye anataka.

Muuzaji wa viatu vya kimaasai kwa jumla huwa na manufaa mingi sana, sanasana wanaouza hizo viatu wanapata faida mingi kuliko kuuza mojamoja. Hizi viatu sanasana watu huwa wanazipenda juu inakuwanga rahisi kuvaa hadi kutembea nayo si ngumu.

Huduma ya m pesa ni mfumo wa kifedha ya simu unaoruhusu watumiaji kutuma na kupokea pesa kwa urahisi mahali popote walipo. Kupitia m pesa mtu anaweza kuweka pesa, mtu anaweza kutoa pesa na kulipa huduma mbalimbali ile anayohitaji.

Show room ya magari ni mahali maalum, ambapo magari mapya huonyeshwa kwa wateja. Katika show room magari huwekwa katika mpangilio mzuri la kuvutia, ili kuwavutia wateja wanaotafuta kununua gari mpya.

Noti za shillingi elfu moja zinapohesabiwa kwa mashine ya kuhesabu pesa, huwekwa kwa wima, mashine huzichukua moja baada ya nyingine kwa kasi na kutoa jumla ya kiasi kilichohesabiwa kwa usahihi mkubwa.

Huduma za kifedha za kimataifa hutoa huduma kama vile, uhamishaji wa pesa kutoka nchi moja hadi nyingine, kubadilisha pesa kutoka sarafu moja kwenda nyingine, kubadilisha fedha za kigeni kwa bei ya soko...